Stesheni ya umeme yenye vifaa mbalimbali, ambayo hutumika kupunguza nguvu kubwa ya umeme, unaotoka katika chanzo na kusambaza katika stesheni nyingine katika mikoa mbalimbali.

Bwawa kubwa lenye maji mengi, pembezoni kukiwa na mitambo au mifumo ambayo inatumika kuzalisha umeme, ambayo ina magurudumu yanayosukumwa na maji, kisha nguvu hiyo hubadilishwa kuwa nishati ya umeme.

Nguzo ndefu iliyotengenezwa kwa chuma, ikiwa imefungwa vifaa mbalimbali vya umeme, pamoja na nyaya ndefu ambazo zinatumika kusafirisha nishati hiyo muhimu ya umeme kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo ndefu na imara ambazo zimefungwa vifaa mbalimbali vya umeme, zikiwa pamoja na nyaya ndefu na nene, ambazo hutumika kusafirisha nishati hiyo muhimu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo mbili refu na imara zilizofungwa vifaa mbalimbali vya umeme, ambavyo hutumika kupunguza au kuongeza nguvu ya umeme pale hitilafu inapotokea, pia kukiwa na nyaya ambazo hutumika kusafirisha nishati hiyo sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo refu na imara iliyopo mbele ya jengo la ghorofa, ikiwa imefungwa vifaa mbalimbali vya umeme, pamoja na nyaya nene ambazo hutumika kusafirisha nishati hiyo ya umeme kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo refu na imara iliyofungwa vifaa mbalimbali vyao umeme, ikiwa mbele ya ghorofa pamoja na nyaya nene, ambazo hutumika kusafirisha nishati hiyo ya umeme, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo mbili refu na imara zilizofungwa vifa mbalimbali vya umeme, ambavyo hutumika kupunguza au kuongeza nguvu ya umeme pale inapotokea hitilafu, ikiwa na nyaya nne ambazo zinasafirisha nishati hiyo muhimu, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo refu na imara iliyofungwa vifaa mbalimbali vya umeme, pamoja na nyaya nene, ambazo hutumika kusafirisha nishati hiyo muhimu, kutoka sehemu moja kwenda sehemu mbalimbali za jamii.

Taa za barabarani ambazo hutumika kuongoza watembea kwa miguu pamoja na magari katika sehemu za makutano ya barabara ili kutokusababisha ajali. Taa hiyo ikiwa na alama ya mtu anayetembea ya rangi ya kijani kumaanisha ni salama kuvuka kwa wakati huo.

Alama za barabarani ambazo zinafungwa katika sehemu ya makutano ya barabara nyingi, ili kuongoza magari pamoja na watembea kwa miguu kutokusasababisha ajali.

Taa za barabarani ambazo zinatumika kuongoza vyombo vya moto pamoja na watembea kwa miguu, ili kutosababisha ajali kukiwa na mistari meupe na meusi ambayo ni salama kwa watembea miguu kuvuka.

Taa za barabarani ambazo hutumika kuongoza magari pamoja na watembea kwa miguu, ili kutokusababisha ajali ambazo hubadilika kulingana na wakati ikiwa ni nyekundu ikimaanisha kusimama, ikiwa ya kijani ikimaanisha kupita na ikiwa ya njano kumaanisha kuwa tayari.

Watu wakiwa wanavuka barabara ya rami kuelekea upande wa pili, ambapo barabara hiyo hutumiwa na vyombo vya moto ambavyo ni magari, pikipiki, nyakati ni za usiku kukiwa na giza nene, chanzo cha mwanga kikiwa ni taa za magari hayo pamoja na taa zilizofungwa katika nguzo refu zilizopo pembeni mwa barabara.

Mteja akiwa anapokea mzigo au bidhaa aliyoagiza kutoka mtandaoni, akiwa ameletewa kwa kutumia usafiri wa pikipiki, ambao unatumiwa na kampuni ya Kango

kundi la watu wa jinsiana rika tofauti wakiwa wamesimama wengine wakitembea pembezoni mwa barabara ya lami ambayo inatumika na vyombo vya moto kama vile magari, watu hao wakiwa wanasubiri usafiri wa kuwatoa sehemu hio na kuwapeleka sehemu wanayohitaji

Barabara refu iliyotengenezwa kwa kutumia lami, ambayo hutumiwa na vyombo vya moto kama vile magari au pikipiki. Pembezoni kukiwa na barabara ya vumbi, ambayo ni maalumu kwa kutumiwa na watembea kwa miguu.

Daraja kubwa na imara lililotengenezwa kwa kutumia simenti pamoja na vyuma vizito, ambalo linatumiwa na magari makubwa chini kukiwa na nafasi iliyoachwa ambayo maji hupita sehemu hiyo.

Utengenezaji au ukarabati wa barabara ya lami, ambapo lami ya rangi nyeusi imemwagwa; kisha chombo kizito kinatembea katika lami hiyo ili kukikandamiza na kushikamana na kuwa mgumu, kwa ajili ya matumizi ya kupita magari.

Gari kubwa linalozunguka mtaani, maofisini, sehemu za biashara pamoja na majumbani kwa watu, likikusanya takataka ambazo zimetupwa barabani au njiani, na kwenda kuzihifadhi sehemu maalumu au jalalani.

Mazingira yaliyo na uchafu mwingine ulio kusanywa sehemu hiyo ya jalala ikiwa ni pamoja na makopo mifuko ya plastiki, makaratasi pamoja na mabaki ya chakula, kukiwa na mbuzi wanaokula majani mbezoni mwa jalala hilo.

Kibanda kidogo kilichotengenezwa kwa kutumia chuma kikiwa mbele ya jengo, ndani kikiwa na uchafu au taka za maboksi, mifuko ya plastiki, makopo. Pembezoni kukiwa na mafagio inayotumika kufagilia.

Pipa dogo lililotengenezea kwa kutumia plastiki ya rangi nyeusi ikiwa na mfuniko wa rangi nyeupe, ambalo hutumika kuhifadhia taka ngumu au uchafu ili kutokuchafua mazingira au kusababisha hali ya hewa kuwa na harufu mbaya.

Sehemu maalumu zilizotengenezwa kwa ajili ya kuhifadhia taka mwili, ikiwa ni kinyesi pamoja na mkojo; ikiwa na nembo au alama ya msichana kumaanisha msichana ndoo anaruhusiwa kuingia katika choo hicho, na sehemu yenye nembo ya mvulana kumaanisha mvulana ndoo anaruhusiwa kuingia.

Manzingira ya jalalani kukiwa na mkusanyiko mkubwa wa takataka za aina mbalimbali ambayo ni: makopo, mifuko ya plastiki, makaratasi, mabaki ya vyakula; yakiwa yametupwa. Kukiwa na magari makubwa yanayoleta taka hizo pamoja na watu wanaojitafutia vitu mbalimbali.

Sehemu maalum ambayo imetengenezwa kwa ajili ya kuhifadhia taka mwili, ambazo ni kinyesi pamoja na mkojo, Ikiwa imetengenezwa kwa kutumia vigae katika sakafu na ukutani, sehemu hiyo huitwa choo.

Wafanyakazi wakiwa wanafanya shughuli za kusafisha mazingira kwa kuokota taka zilizopo pembezoni mwa barabara katika vifurushi na kuvipakiza katika gari, ili kupelekwa jalalani au eneo maalum kwa ajili ya kuhifadhia taka hizo.

Chumba kidogo cha pembe nne ambacho kinatumika kuhifadhia taka za vimiminika, kama vile tope ambalo lina uchafu mwingi wa chupa na maboksi.

Mazingira machafu yaliyo na mkusanyiko wa taka nyingi ambazo ni: makopo, maratasi, mifuko ya plastiki pamoja na mabaki ya chakula yaliyotupwa sehemu hiyo kukiwa na watu wanaojitafutia vitu mbalimbali.

Sehemu iliyo na mkusanyiko wa taka au uchafu ikiwa ni makopo, makaratasi ya plastiki, maboksi ambayo yamewekwa katikati ya vyumba au nyumba mbalimbali zikiwa zimezunguka sehemu hiyo.

Pipa la rangi nyeusi lililotengenezwa kwa kutumia plastiki likiwa na mfuniko juu, ambalo hutumika kuhifadhia taka ngumu au uchafu, ili kufanya mazingira kuwa safi na kutokuwa na harufu mbaya.

Tenki kubwa la rangi nyeusi lililotengenezwa kwa kutumia plastiki, likiwa limewekwa juu ya mnara uliotengenezwa kwa chuma kukiwa na ngazi ya kupandia. Maji hayo huhifadhiwa kwaajili ya akiba.

Vijana wakiwa katika shughuli za utengenezaji wa mabomba marefu, ambayo yanatumika kusafirisha maji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, wakiwa wanamashine au pampu za kuvuta maji na kuunganisha mabomba hayo.

Tanki kubwa lililotengenezwa kwa kutumia plastiki ya rangi nyeusi, likiwa limesimamishwa mbele ya nyumba ambalo hutumika kuhifadhia maji ya akiba, ikiwa pamoja na mabomba ya maji ambayo yanatiririsha kutoka katika tanki hilo kuenda sehemu mbalimbali.